Ni kazi la shambani, watu huwafaidika huwa wakipata mapato yao mengi. Hapo watu wengine huwa dukani wanunue, kwa sokoni ili watafaidike na njema, sana.

Ni hali ya ng'ombe ambaye anakamwa na maziwa ili, wafaidike na maziwa yao.